Sehemu unaonekana ukiwa na Moto mkubwa uliosambaa juu kuna moshi unaoenea mahali ambapo Pana moto, baadhi ya miti iliyo mirefu imesimama eneo linalochomeka. Pempeni Moto haujafikia kabisa na kuna mimea midogo.

Mtu wa kijinzia ya kiume aliyevalia ovarali yenye rangi ya kijani na jepeo, amesimama huku akiuelekeza mkono wake wa kulia kwenye kitoa sabuni cha electroniki. Pembeni Kuna sinki mbili yenye rangi nyeupe.

Mgonjwa Yuko kwenye kiti cha daktari wa meno. Ameonekana akiwa ametulia na kufungua mdomo wake wazi. Daktari, amevalia sare, zenye rangi ya blue na glavu za kinga. Akiwa amekishika kifaa chenye mwangaza na kuelekeza mdomoni mwa mgonjwa.

Watu sita wamesimama mbele ya jengo. Mmoja ni wa jinsia ya kike. Wote wamevalia barakoa na kushika karatasi yenye maandishi. Kati yao, watatu wa kiume ni maaskari waliovalia sare tofauti tofauti. Pembeni kuna magunia ya mizigo na yameandikwa pia.

Mgonjwa wa jinsia wa kiume aliyevalia mavazi ya wamaasai wenye rangi ya buluu na nyekundu ana mapambo ya shanga shingoni ameketi huku daktari wa kike aliyevalia nguo yenye rangi ya dhahabu na sare ya samawati anamdunga sindano wote wana barakoa.